Ni ofisi ya kisasa ya Huduma za umma. mna kaunta za huduma maeneo ya kusubiri. Kuna watu wengi wameketi kwenye viti wakisubiri huduma huku wengine wakiwa wamesimama kwenye kaunta. Kaunta hizo zimeandikwa namba kama vile kaunta 7, kaunta 8.

Ni umati wa watu waliokusanyika kwenye tukio kubwa, huenda ni mechi ya mpira au sherehe ya kitaifa, watu wanaonekana wamevalia mavazi ya rangi za bendera ya Kenya na wamepunga bendera huku wakishangilia kwa furaha.

Mazingira ya ofisi au kituo cha huduma ambapo mwanamke ameketi kwenye dawati akifanya kazi kwenye kompyuta, huku mwanaume aliyevaa sare ya polisi au usalama akiegemea dawati akiongea naye au kumuelekeza.

Ni mwanaume moja ambaye anaonekana kuwa mwanasiasa au afisa wa uma, akiwa ameinama juu ya meza akia sahii yati, mwanaume mwingine mkubwa zaidi na aliyevaa shati ya miraba amesimama karibu naye akimuangalia.

Ndoo au kikapu cha plastiki kisicho na kifuniko, chenye rangi nyeupe njano iliyokolea kikiwa kimeundwa na muundo wa kufanana na ufumaji au kikapu vya asili.

Ni usajili wa huduma namba ikiendelea chini ya hema la nje, kuna watu kadhaa wakiwa wamejipanga au wamekaa wakisubiri kuhudumiwa waendeshaji wa usajili wamevalia fulana zenye nembo ya huduma namba na wanafanyakazi kwenye kompyuta za mikono.

Ni wachezaji wa soka wakiwa uwanjani karibu na lango la goli. Kuna wachezaji waliovaa jezi za njano na wengine waliovaa jezi ya kijani. Umati wa mashabiki unaonekana kwa nyuma wakishangilia.

Ni ofisi yenye watu kadhaa wakifanya kazi na kuingiliana mbele mwanamke ameketi kwenye dawati akitumia kompyuta ya mezani na kompyuta ya mkono ,nyuma yake wanaume watatu wamesimama wakizungumza na kucheka.

Ni kundi la wanaume wengi wao wakiwa wamevalia shati nyeusi na nyeupe wakishangilia kwa kuinua mikono ya juu na wengine wakiwa wameshika maua wamesimama nyuma ya bango au bendera kubwa yenye rangi ya bendera ya Kenya yaani nyeusi, nyekundu na kijani.

Ni watu wanne ambao ni sita kwa jumla. Wanaonekana kuwa wako katika shughuli yao ya kikazi. Huenda wanasahihisha mtihani. Watatu kati yao wameketi kwa upande mmoja huku mmoja ameketi kwa upande mwingine wawili wanaonekana kuwa wamesimama na mmoja ameshika karatasi.

Ni tukio la usajili au majiano ndani ya ukumbi. Mvulana aliyeva sare ya shule, fulana nyeupe na sweta ya bluu anajaza au kutia sahihi kwenye fomu mezani huku akielekezwa na mwanamke aliyevaa shati jeupe lenye mkono nyekundu.

Ni mwanaume aliyevalia suti ya blue na tie ya manjano. Anaonekana akiwa amesimama nje ya kinara chenye nembo ya republic of Kenya Ameshikilia kitabu nyeusi mikononi mwake , akionyesha labda anaapishwa ama anatoa hotuba rasmi.

Ni shuguli ya usajili au huduma fulani inayotolewa chini ya hema, mbele mwanaume ameketi mezani akiwa amevalia shati jeupe na fulana nyeusi anaonekana akimhudumia mwanaume aliyesimama. Kwenye meza kuna kompyuta mpakato na vifaa vingine.

Ni kundi la wachezaji saba wa mpira wa mguu wakiwa wamevalia jezi nyekundu zenye nembo ya kdf, kifuani na namba tofauti wanonekana wakiwa katika uwanja wa mpira wenye nyasi na nyuma yao kuna lango la mpira baadhi yao wanatabasamu na wengine wanaonekana wakifanya mazoezi au kujipasha moto.

Ninmashabiki wa klabu wa mpira wa mguu iitwayo Gor Mahia FC, wamevaa nguo za kijani na nyeupe ambazo ni rangi za klabu hiyo na baadhi yao, wameshika mabango yenye jina ya klabu, wanaonekana kuwa na furaha na shauku.

Mwanamke anayefanana na Martha Koome jaji mkuu wa Kenya akiongea mbele ya microphone amevalia miwani na koti la bluu lenye michoro mieupe na bluu anaonekana kuwa katika tukio rasmi pengine akihutubia mkutano wa waandishi wa habari.

Ni paspoti ya Kenya uliyo funguliwa ukionyesha ukurasa mbili. Kwenye ukurasa wa kushoto kuna pichaa ya paspoti ya kijana wa kuume wenye jina Joshua na raia Kenyan. Kwenye ukarasa wa kulia kuna maelezo mbalimbali kiwemo urefu, rangi ya macho na taarifa maalum .

Wafanyikazi wa Huduma centre wakiwa kwenye ofisi yao wakihudumia wananchi, wamevalia sare rasmi zenye nembo ya huduma Kenya, na wote wamevaa barakoa kama tahadhari dhidi ya COVID 19 . Wameketi kwenye counter wakiwa na computer na vifaa vingine vya ofisi.

Ni tukio la kisasa ambao mwanaume mmoja amevaa kofia nyekundu akipokea cheti au hata kutoka Kwa mwanaume mwingine . Watu wengi wamekusanyika karibu wengine wakiwa wamevalia kofia nyekundu na baadhi yao wamevalia barakoa.

Ni watu waliovaa mavazi ya rangi ya buluu. Wengi wao wakiwa wamevalia kofia. Watu hao wanaonekana kuwa na furaha. Wakifunga mikono juu kana kwamba wanasherehekea au wakishangilia tukio fulani.

Ni mashini kubwa ya kuchimba ya rangi ya manjano na nyeusi yenye jaba ikiwa kwenye eneo la ujenzi. Karibu na mashine hiyo kuna mabomba makubwa ya zege na vifaa vingine vya ujenzi. Nyuma kuna miti za mjengo yakiashiria kuwa ujenzi unafanyika karibu na makazi ya watu wa eneo hilo.

Ni kundi la watu ikiwemo wanaume na wanawake. Wote wanaonekana kuwa na furaha na inaonekana kwamba, wanasherehekea ushindi. Mmoja wao amevaa bendera ya Kenya kwenye shingo.

Ni watu watatu walio na umuhimu nchini Kenya. Wamesimama jukwaani na kushikilia ripoti au vitabu. Mwanamume aliye kushto ni rais wa nchini Kenya daktari William Samoei Ruto.

Ni paspoti mbili za Kenya zikiwa zimefungwa na kuwekwa juu ya sehemu nyeupe, paspoti ya kushoto ina rangi nyeusi na imeandikwa republic of Kenya na passport kwa herufi ya dhahabu ikiwa na nembo la kitaifa la Kenya paspoti ya kulia ina rangi ya bluu nyepesi na pia imeandikwa East Africa community republic of Kenya.

Ni watu watatu waliovalia nguo nyekundu na kofia nyekundu wanaonekana kuwa katika mkutano au tukio la kisiasa kutokana na kofia zao zilizo na maandishi ya rangi ya sare. Mwanamke aliye upande wa kushoto anaonekana akizungumza au kueleza kitu kwa mwanaume aliye katikati.

Ni shuguli ya usajiri au huduma ya za umma zinazotolewa chini ya hema kubwa, watu kadhaa wamekusanyika wengine wakiwa wamekaa kwenye meza ndefu zenye kompyuta za mikono na karatasi, baadhi ya watu wamevaa barakoa .

Ni umati mkubwa wa mashabiki wa mpira wa mguu wakiwa wamekusanya uwanjani. Wakishangilia kwa shauku. Wengi wao wamevaa jezi za bluu na nyeupe. Zikiashiria wanaunga mkono timu fulani.

Ni mwanaume aliyevaa suti ya buluu akiketi mbele ya kamera. Huenda, akipigwa picha kwa ajili ya kitambulisho au paspoti. Watu wengine kadhaa wamesimama pembeni wakitazama. Wengi wao wakiwa kwenye mavazi rasmi.

Kundi la wanaume waliovaa sare ya michezo ya kijani na manjano wakisherehekea ushindi. Wamebeba kombe juu kwa furaha na mmoja anashikilia mpira wa voleboli. Wote wanaonekana kufurahia sana wakipiga kelele na kuonyesha ishara ya ushindi kwa mikono yao.

Ni manthari ya ndani ya kituo cha huduma kwa wateja, kinaonekana kuwa ni huduma senta kutokana na maandishi kwenye bango la kijani nyuma, watu wengi wameketi kwenye dawati za huduma wakiwa wanafanya kazi hao wanahudumiwa , kila mtu anaonekana kuwa makini , baadhi wakitazama kompyta wengine wakiwa katika mazungumzo.

Ni kundi la mashabiki wa mchezo wengi wao wakiwa wamevaa fulana za njano zenye nembo ya tusker, Wakishangilia kwa furaha, wengine wananyua mikono juu wengine wakiwana vinywaji mkononi, na nyuso zao zinaonyesha msisimuko au shangwe.

Ni kundi la wanaume, wengi wao wakiwa wamevalia suti. Wawili walio mbele, wanatabasamu na kutembea mbele. Mmoja ambaye ni raisi wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta, amevaa suti nyeusi na tai nyekundu.

Ni kundi la wanaume inawezekana ni timu ya raga wakisheherekea ushindi, wote wamevaa jezi nyekundu zenye michirizi ya kijani na nyeupe pengine zikiwakilishi rangi ya taifa ya Kenya.

Ni mtaro mkubwa uliochimbwa kando ya barabara. Umejaa majii ya kahawia. Udongo uliochimbwa umewekwa kando ya mtaro kuashiria kuwa kuna kazi ya ujenzi au ukurabati unaoendelea.

Ni jaji kuu Martha Koome ambaye ameonekana kuwa amevalia joho la mahakama ya rangi nyekundu na nyeusi na anaonekana akishika kitabu au hati anaongea kwenuye makrofoni kushoto kwake amesimama mwanaume mzee aliyevaa suti nyeusi na kulia kwake amesimama mwanamke mwinginne aliyevaa joho la mahakama.

Ni kundi la mashabiki wa soka, waliovaa jesi za kijani na nyeupe wakiwa, na ngome na mabango ya kuonyesha ushabiki wao wa timu ya Gor Mahia wanaonekana wakisherekea au kuonyesha hisia kali huku moto ikiwaka karibu nao.

Ni bango lenye maandishi maalum court annexed mediation in Kenya likimaanisha mpango wa upatanisho unaoendeshwa nchini kwa usimamizi ya mahakama nchini Kenya. Upatanishi huu husaidia pande zinzogombana kutatua migogoro kwa maelewano nje ya kesi rasmi pia kuna picha ya nyundo ya mahakama.

Ni marundo mengi, ya vitambulisho vya taifa, vilivyofungwa na kupangwa kwa uangalifu ndani ya trai kubwa. Hii inaweza kuashiria, mchakato wa uchapishaji, usambazaji au usimamizi wa vitambulisho hivyo muhimu, ambavyo hutumika kudhibitisha utambulisho.

Ni picha ya jengo la mahakama ya juu nchini kenya . Juu ya picha hio kuna maandishi scc blog . Chini ya picha hio kuna sehemu yenye maandishi supreme court of kenya na ujumbe unaosema LGBTQ+ community have the right to freedom of association, which includes the right to form an association of any kind .

NI watu wanne walio katika shughuli yao ya kikazi na inaonekana kuwa watu hawa wamevalia sare ambayo yanafanana na wawili wao wamesimama huku wawili wakiwa wameketi kwenye kompyuta.

Ni kundi la watu ndani ya kituo cha huduma au ofisi kinachoonekana kuwa na shughuli nyingi, mbele kuna wanaume wawili mmoja amevaa suti nyeusi na miwani na mwingine amevaa shati jeupe, wanaonekana kuzungumza au kuangalia kitu kinachoendelea upande wa kulia.

Ni tukio rasmi ambapo mwanaume aliyevalia suti anashika kitabu juu kwa mkono wa kulia ishara inayoashiria kiapo, anaonekana kuwa mbele ya membari yenye nembo ya kitaifa, akiwa ameongozwa na viongozi wengine waliovaa mavazi rasmi ya kimahakama na ya kiraia.

Kikundi cha watu ambao wanaonekana kuwa wanasherehekea ushindi wao katika mchezo. Wengi wao wamevaa nguo nyeusi, huku mmoja amevaa nguo ya kijani.

Ni kijana mmoja akiwa amevaa miwani ya jua na shati la mpira lenye rangi nyekundu, nyeusi na kijivu, akiwa anajipiga picha kwenye umati wa watu. Watu wengi nyuma yake wamevaa nguo zenye rangi nyekundu na nyeusi.

Ni ofisi ya serikali inayo toa vyeti vya kuzaliwa na kufa. Kuna maafisa wawili wa serikali wanao keti nyuma ya dawati. Wakiwa tayari kuwahudumia wananchi. Mandhari inaonekana safi yenye mwangaza mzuri.

Ni jumba la huduma center nchini Kenya kuna watu kadhaa ambao wamevaa sare zinazo fanana moja anaoneka kuwa ameketi huku akitumia kompyuta , huku wengine wao wamesimama wakitabasamu.

Ni cheti cha kuzaliwa cha Kenya, hati hii inaonekana kuwa ni nakala halisi au nakala iliyochapishwa, na ina maelezo kama vile mkoa, kaunti, hospitali ya kuzaliwa na sahihi ya msajili.

Ni bomba kubwa la kijani likivuka juu ya maji machafu ya rangi ya kahawia pengine mto au kijito ambacho kinaonekana kina kinakifupi utaratibu wa valvu unaonekana kwenye bomba mahali unapo vuka maji.

Ni mtu aliyevaa suti ya buluu ameketi kwa kiti cha chuma akishikilia karatasi na fomu mbalimbali ,mwongoni mwa hizo fomu kuna kadi ya chanjo ya covid 19 hii inaonyesha mtu huyu yuko katika mchakato wa kupata huduma za afya labda chanjo au usajili wa hospitali au kituoni.

Ni mfereji au mtaro uliojaa taka na uchafu Kando ya barabara. Kuna vifurushi vya plastiki , chupa aina nyingine na takataka zilizorindika hapo. Watu na magari yanaonekana kwa umbali barabarani.

Ni watu wameketi kwenye viti vya kungojea, wakisikiliza mtu Mmoja aliyesimama mbele yao, akiwa anaeleza jambo fulani. Watu walioketi wanaonekana kuwa wanasikiliza kwa makini, na wengi wao wamevaa mavazi meusi na skafu au vitambaa vya rangi ya machungwa shingoni. Inawezekana ni sare ya mavazi ya utambulisho

Ni jengo la department of Immigration services , passport control office ambalo Lina rangi ya njano na paa nyekundu. Wanaume kadhaa wako mbele ya jengo hilo. Mmoja amevaa sare ya kijeshi na barakoa.

Ni watu wawili wanaume, wamejidhihirisha na makaratasi au hati fulani. Mmoja wao aliyevaa shati la rangi la buluu hafifu anaonekana alisaini au kuandika kitu. Huku mwingine akimtazama kwa makini. Kuna mtu wa tatu kwa nyumba ambaye sehemu yake ya juu tu ndio inayo onekana.

Ni mikono miwili iliyoshikana ikiwa ndani ya duara la manjano na mipaka mwekundu. Chini ya picha kuna maneno tuko pamoja yakiandikwa kwa herufi za manjano.

Ni kundi la watu wengi, ambao ni vijana. Wakishangilia au kushiriki katika tukio la umma. Baadhi yao, wamevaa nguo zenye rangi ya bendera ya Kenya. Ikiwemo shati yenye maandishi Kenya Airways .

Ni taka mbali mbali zilizotupwa kiholela kando ya barabara. Kuna plastiki , nguo, karatasi na mabaki ya vyakula hali inayoashiria uchafuzi wa mazingira. Hali hii inaweza kusababisha madhara kwa afya ya binadamu, wanyama na mazingira kwa jumla.

Ni kundi la vijana ambao wamevaa sare rasmi ya uchezaji, wanaonekana wakishangilia labda wanasherehekea ushindi wao katika mchezo au shuguli mbali mbali ambayo wamelifanya katika mchezo.

Ni kundi la wachezaji wa mpira wa miguu, wakiwa wamesimama nje pengine kwenye uwanja wa mazoezi. Wengi wao wamevaa jezi nyeupe zenye mikono mirefu na kifupi chekundu. Na neno KDF limeandikwa mbele ya jezi zao.

Ni rais wa Kenya William ruto akishika kitabu kinachoonekana kuwa bibiia na kuapa au kutoa hotuba, amesimama kwenye mibari au jukwaa kama amevaa suti ya rangi ya bulu na tai ya dhahabu.

Ni katika chuo cha huduma center kilichojaa watu. Tunaona wateja wawili wakipata huduma Moja upande wa kushoto na mwingine kulia huku wahudumu wakitoa huduma kwenye counter ,Kwa jumla kuna watu sita kwenye picha wakiwemo wateja, wahudumu, na wengine walionyuma.

Ni wana riadha watatu wa timu ya Kenya, wakisheherekea baada ya mashindano ya riadha. Wamevalia mavazi rasmi ya timu ya Kenya, yenye maandishi Kenya, na namba za utambulisho. Wanaonekana kuwa na furaha wakitabasamu na kushikilia vest au taulo juu angani.

Ni tukio rasmi ambapo wanaume wawili wote wakiwa wamevaa suti, wanapana mikono katikati ya watu wengine. Upande wa kushoto na katikati kuna watu wawili wengine waliovaa mavazi rasmi ya kitamaduni au wakitaaluma.

Ni mwanariadha mmoja wa kiume ambaye amevaa jezi nyekundu yenye jina Kipchirchir na nambari kifuani mia moja themanini na sita. Anaonekana akiruka hewani labda katika shindano shindano la kuruka au kuruka mara tatu kwenye uwanja wa riadha wenye njia ya kukimbilia na eneo la kutua.

Ni kundi la watu wengi wakiwa wamevalia suti na wengine wakiwa wamevaa barakoa; wakitembea barabarani wakiwa wameshika bango kubwa. Bango hilo lina maandishi Court Annexed Mediation na Alternative Dispute Resolution Mechanism, Mandated under Article 159 of the Constitution .

Ni kundi cha watu wakiwa wamekusanyika nje. Wakifanya shughuli fulani inayohusisha uandishi na kujaza fomu. Mwanamke mmoja ameketi kwenye meza na anaandika huku watu wengine wamesimama karibu naye wakijaza au kuangalia karatasi.

Ni timu ya mpira wa kikapu ikisherehekea ushindi wao. Wachezaji wakiwa wamevalia jezi za buluu na namba tofauti. Wanainua kombe kubwa la dhahabu ishara ya kufanikiwa katika mchezo yao.

Ni huduma kwa wateja, labda katika ofisi ya serikali au Benki ambapo watu wengi wamekusanyika. Watu wengi wamekaa kwenye viti wakisuburi huduma huku wengine wakiwa wamesimama kwenye kaunta zenye nambari.

Ni nembo Cha Chama ya kisiasahacha Jubilee inchini Kenya. Nembo hiyo ina rangi nyeusi ikiwa na maneno Jubilee na mbele pamoja yaliyoandikwa kwa herufi nyekundu. Juu ya jina la Chama Kuna duara nyekundu yenye picha ya njiwa aliyeruka akiwa ameshika tawi na mzebituni

Ni kundi la wachezaji wa mpira ya miguu wakiwa wamevaa jezi za bluu na kaptura za rangi tofauti, wamekumbatiana katikati ya uwanja wa mpira wa miguu. Wanaonekana wakiwa katika duara labda wakisherehekea goli , wakijipanga kimkakati au wakitia moyo kabla ya au baaada ya mchezo.